Mafuriko makubwa ya maji yamesikitisha uharibifu mkubwa wa kimazingira, unaporomoka tope, eneo hilo linaonekana kuwa ukingo wa mto au bonde lililofunikwa na tope na taka nyingi ikionyesha nguvu ya uharibafaji wa maji.

Hizi ni chupa za chanjo kuna chupa nne ndogo za glasi zina lebo nyeupe na blue zina maandishi juu yao chupa moja inashikiliwa kwa mkono nyuma kuna sanduku la chanjo sanduku lina lebo sawa na chupa hizo ni vifaa vya matibabu.

Bidhaa izi ni za kimatibabu. Kuna sanduku tatu za rangi nyeupe na njano. Sanduku moja limefunguliwa. Linaonyesha chupa ndogo ndogo. Pia kuna chupa ndogo mbili za glasi yenye rangi nyeusi. Bidhaa zote ziko kwenye mandhari nyuma meupe.

Ili kujizuia na kupata magonjwa mengi, mtu huyu amejifunika na nguo nyeupe, na glovu zenye kijani. Ananyunyuzia mahali kama dawa, ili kuua ugonjwa ulioko hapo.

Mkusanyiko wa chupa ndogondogo za kioo zilizoja unga wa rangi ya kahawia njano. Chupa hizi zinafanana na chupa za dawa au sampuli na zinavifuniko vyafedha juu. Zimetawanyika bila mpangiliyo juu ya uso unaoonekana kuwa kitambaa au zulia lenye muundo.

Hivi ni vyombo vya kitamaduni zimetengenezwa kwa matango makavu, vimepambwa kwa shanga na kamba, vimepangwa kwenye meza, kuna vyombo vya udongo nyuma pia kuna kitabaa cha buluu. Inaonekana kama bidhaa za kitamaduni rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe zimetumika kwenye changa.

Daktari amevaa koti refu jeupe la maabara, glovu na barakoa huku akiwa na tochi iliyofungwa kwenye paji la uso, anamchunguza mgonjwa ambaye ameketi akiwa amefungua mdomo wake mkubwa kwa ajili ya ukaguzi.

Chanjo inatolewa, Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti chekundu. Ana barakoa usoni, mkono wake unafunguliwa kwa ajili ya chanjo. Mwanamke mwingine anamchanja mkono wake. Mchanjaji amevaa vesti nyeusi, pia ana barakoa usoni.

Mtu anadondosha kidonge mkononi mwake huku mkono huo muingine ukiwa umeshikilia kibonge hicho. vidonge vinatoka kwenye chupa ndogo nyeupe ulioandikwa MOTRIN 1B.

Muuguzi aliyevaa mavazi ya wauguzi ya rangi ya bluu akiwa amefunika kichwa chake kwa wavu na amevaa barakoa anajiandaa kuandaa kiti cha wagonjwa mbele ya kiti hicho kuna kompyuta na chuma kinainekana kuandaliwa kwa ajili ya utaratibu wa kitabibu unaotarajiwa kufanywa kwa mgonjwa.

Eneo hili bana linahuzunisha, kwani limekumbwa na mafuriko makubwa. Inao jinsi hii inafurika ardhi, barabara na hata miti. Kiwango hiki kina uharibifu wa mazingira na miundombinu.

Ardhi ni ya tope na watu wamevaa makoti meupe ya wakulima wakiwa mbele ya kibanda kilichozeekwa kwa nyasi na udongo. Wote wamevaa buti za mvua wakisimama kwa maakini katika eneo hilo lenye udongo mwingi.

Munguzi hamevalia mavazi yake rasmi ya kazi, akiwa makini, anamhudumia mteja ambaye amelala kitandani kwa uangalifu, anaweka kifaa maalum ndani ya meno ya mteja huyo, huenda kwa madhumuni ya uchunguzi au matibabu ya kinywa.

Nesi huyu amevalia nguo ya kijani kibichi na ana stetoskopu kwenye shingo anaonekana kuwa katika chumba pamoja na mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitalini huku akimfunika na kitambaa nyeupe.

Nesi au daktari, amevalia nguo rasmi za kazi, ikiwemo kofia cha kichwa, barakoa na koti za zahanati. Daktari huyu anamwangalia mtoto aliyeketi na mama yake kwenye kitanda.

Huu ni mkono uliovalia glovu ya rangi ya kijani kibichi ukiwa unashika chupa ya chanjo na sindano. Sindano imeingizwa kwenye chupa ya chanjo ikionyesha mchakato wa kuchota dawa. Chupa ya chanjo nikiona Ina label nyeupe iliyoandikwa Wazi

Mwanaume aliyevaa koti la mabara na barakoa anadunga sindano, kwenye mbega la mwanaume mwingine aliyeketi. Mwanaume anayepokea sindano amevaa shati la madoa ya kahawia kofia ya bluu .

Wanaume wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga wakionekana wakifanya kazi ya usafi na kutakasa nyumba, wanashughulika kwa uangalifu wakitumia vifaa vya kusafisha na dawa zakuuwa vijidudu ili kuhakikisha mazingira yanakuwa salama na safi.

Hii ni sehemu kavu sana, kama jangwa. Mbele ya wazee wawili wa kienyenji, kuna mti wa mkaa uliyokauka. Nyuma ya wazee hao, kuna ng'ombe aliyekufa, jambo linaloashiria ukame mkali katika eneo hili.

Mwanamke wa jamii ya kimasai yuko kitandani katika wodi ya hospitali baada ya kujifunga. Amemshika mtoto wake mchanga mkononi kwa upendo na furaha. Wageni kadhaa wamefika kumtembele, wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida, yanayoashiria kuwa ni wakaazi wa eneo hilo.

Ajali mbaya imefanyika barabarani inayohusisha lori la mafuta ambapo kuna moshi kubwa na moto, mbele upande wa kushoto kuna lori jeupe la kubeba mafuta, likiwa limeanguka upande wake na maneno danger petrol kulia kwa lori hilo kuna moto mkubwa unaowaka na moshi mweusi mzito.

Chupa hili ndogo lenye kofia nyekundu inaonekana kuwa ya chanjo kwenye lebo nyeupe ya chupa ina maandishi nyuma ya chupa hii kuna chupa zingine chache zenye muonekano unaofanana zikionyesha kuwa na kundi la chanjo hizo.

Hii ni kibanda kinachouza vitu mbalimbali hasaa vinavyokuwa kama dawa za asili viungo au bidhaa za kienyeji, kuna chupa nyingi za plastiki zisizo na rangi na zenye rangi mbalimbali zikiwa zimejaa kiowevu au poda, zimepangwa kwa wingi kwenye meza au sehemu ya kuuzia, baadhi ya chupa hizi zina vifuniko vya buluu.

Maafisa wawili wa polisi, mmoja amevaa sare za kahawia na mwingine amevaa sare za kijeshi, wanatazama mbele ya trekta ambalo unambomoa nyumba pamoja na kila kitu kilichoko ndani. Jengo hilo liko katika hali ya vurugu.

Kwenye kituo cha wauguzi, Nisi amevaa mavazi yake ya kikazi, na anamwangalia mwanamke aliye na kichwa kilicho nyolewa, anayembeba mtoto wake. Nisi anajaribu kumpa mtoto, kinachofanana na chanjo kupitia mdomoni.

Wanaume wawili wanatabasamu, katika uwanja wazi usio na miti mingi, wenye nyasi fupi, na baadhi ya miti michache. Eneo hilo kimejaa wadudu wengi wanaoruka angani, wanaofanana na vipepeo.

Daktari aliyevaa stethoscope , barakoa, na mavazi ya kitabibu yuko ndani ya chumba cha daktari. Anamhudumia mtoto mchanga sana, huku mama ya mtoto huyu akiwa amesimama karibu na daktari.

Hiki ni kipinda cha tiba ya viungo. Mtaalamu wa tiba yuko karibu na mgonjwa. Wote wawili wamevalia nguo za bluu . Mgonjwa anafanya mazoezi ya mkono, anashika mpini mweupe. Mtaalamu anamuongza. Kuna frame nyeupe yenye viboko.

Eneo hili limefurika na maji, maji hii itafanya ikue ngumu kwa wapita njia, maji hii imefurika nje ya hospitali ya Ahero, nje ya hospitali hii iliyo nyeupe na buluu pana tenti ambapo wateja huketi.

Wanaume waliovaa koti za reflector wanapanda juu ya tanki kubwa, mmoja tayari yuko juu na mwingine yuko juu ya ngazi, wote wawili wamevaa kofia ngumu za usalama, mwanaume mwingine ambaye yuko juu ya tanki hilo amesimama akitazama chini lakini mavazi yake niya kawaida.

Sampuli ya mkojo inaonekana ndani ya chupa ya uwazi, yenye kifuniko chekundu, ukiwa na vidonge vyekundu mbele yake, na vitu vingine vinavyoonekana kama zabibu za rangi ya zambarau.

Moto mkubwa unateketeza ardhi, huku nyasi zikiwa zimeshika moto na kuendelea kuwaka. Kwa kazi, wazima moto wawili wamevalia mavazi ya kujikinga na wanaonekana wakijitahidi kuzima moto huo.

Huyu daktari ana mgonjwa. Daktari ni mwanaume, amevalia koti jeupe la daktari, ana miwani, na amevaa barakoa. Anachunguza sikio la mwanamke, anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio, mwanamke ameketi.

Kopo la dawa la waridi ambalo ni fupi na Pana, lina jina anahitaji, kwa kiingereza na lina asili ya foliki pamoja na madini ya chuma. Dawa hii huongeza kiwango Cha nishati na kingo ya mwili, husaidia kuboresha ngozi, nywele na kucha.

Eneo hili limejaa maji, kuna boti mbili ndefu kwenye maji zimejaa watu wengi. Watu wengine wamevalia fulana nyekundu inaonekana kuwa kuna shughuli ya kutoa msaada pembeni ya maji kuna nyumba ndogondogo zimejengwa kwa vifaa vya kawaida.

Eneo hili ni la matibabu au kliniki ambapo muuguzi amevaa sare nyeupe, na mistari nyekundu na bluu pamoja na miwani ya macho. Anatoa matone ya damu au chanjo kwa mtoto mchanga. Muuguzi ameinama kwa makini akifanya utaratibu huo.

Chupa hii ya plastiki imo iliyo wazi, imejaa kioevu chekundu kahawia kilichokolea, ikiwa imewekwa waziwazi katika mazingira ya asili nje na mandhari nyuma yaliyofifia ya majani mabichi, chupa hili nila uwazi kikiruhusu rangi iliyomo ndani kuonekana wazi.

Chupa hiki ni kidogo na kina kioo na kofia nyekundu limeandikwa vaccine chini ya kichwa hicho imeelezwa kuwa chanjo kwa ajili ya magonjwa chupa hiyo imewekwa juu ya uso mweupe na kuna baadhi ya vifaa vingine vya matibabu kama sindano.

Kwenye chumba cha daktari wa meno, daktari amevaa tochi kwenye paji la uso na anashikilia dawa ya kumuekea kwenye mdomo wa mteja ambaye ameketi akiwa ameinama nyuma na mdomo wazi.

Mwanamke huyu ana mtoto, mwanaume amevaa barakoa nyeupe ambaye amesimama mbele yao, mwanamke mhudumu anamchanja mtoto mwanamke amevaa sare nyeupe wako ndani ya kliniki au hospitali kuna viti vya mbao vyeusi nyuma.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, mwanamke mmoja anasimama akiwa ameshika glovu mikononi mwake, huku nyingine ikiwa imevaa glovu nyeupe. Amefungwa mfuko ndogo kiunoni unaoonekana kuwa wakuweka vifaa.

Mwanamke huyu mchanga anatabasamu kwa pendo, huku akishikilia kitamba ambacho kinone kala kama sodo, ambayo msichana huyu anaweza kukitumia wakati wa hedhi wake, anatabasamu la kupendeza na wasichana wengine wawili wapo pamoja naye.

Katika hospitali yenye milango ya kijani na corridor ndefu, nesi anabeba mtoto mchanga. Nesi huyo amevalia sare za buluu na anaonekana kuwa makini na mnyenyekevu karibu nao kuna pipa la taka la rangi la manjano lililowekwa pembeni mazingira yanaonyesha usafi na utulivu wa sehemu ya afya.

Barabara hii imejaa maji mengi ikionyesha mafuriko madogo au mvua kubwa. Katikati ya picha mbele kuna mwanaume amevaa kofia ya rangi ya kijani iliyokolea na koti la buluu na suruali nyeusi. Kuna msongamano wa magari barabarani upande wa kushoto. Nyuma inaonyesha kontena kubwa la buluu.

Kijani kibichi ya uwazi kama ile ya dawa imeandikwa Nature's Bounty kwa herufi kubwa na pia umeandikwa Iron miligramu sixty five imeandikwa kuwa inasaidia uzalishaji ya seli nyekundu za damu na ina vidonge mia vya virutubisho vya madini.

Hili ni kundi la watu sita wakiwa wamevaa mavazi kamili ya Kinga yenye rangi nyeupe na vifuko vya kupulizia mgongoni wakitembea kwenye shamba lenye mimea mirefu pengine miwa au mazao ya nafaka, wote wameelekea mbali na kamera wakiwa wanamwagia dawa au kupulizia kitu

Wanawake hawa wawili wameketi kwenye kitanda, ndani ya chumba, kinachoonekana kuwa cha nyumbani. Mwanamke wa kushoto amevaa shati ya buluu na sketi ndefu ya rangi ya kahawia, na amefunga kitamba kichwani. Anaonekana akishikilia na kusoma kitabu au hati fulani akielekeza kitu kwa yule mwanamke. Mwanamke wa kulia amevaa gauni lenye miraba na ana nyweleze nilizofungwa juu.

Pana wataalamu watatu wa afywa wakiwa wamevaa mavazi ya kukinga gaoni za buluu, kofia za nywele, barakoa za uso na ngao za uso. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno au kitanda cha upasuaji daktari mkuu anayevaa miwani na barakoa ameketi na anafanya kazi kinywani mwa mgonjwa.

Kwenye mazingira hii kama ya watu wa kipato cha chini, pana nyumba ndogo ambazo zimejengwa na mawe, wanawake wawili ambao wamevaa nguo za kitamaduni za kiafrika wanatembea huku wakionekana kwamba wanapitisha meseji kupitia kipaza sauti.

Hii ni bango la mganga wa kienyeji anayeitwa Galazinga, kuna picha za mishumaa, mwanga, kadi na mitishamba imeandikwa kwamba yeye ni mganga mwenye nguvu, anatoa tiba ya mapenzi inayofanya kazi na anauza hirizi za mvuto, nambari yake ya simu pia imewekwa kwa mawasiliano.

Eneo hili limeathirika vibaya na mafuriko makubwa. Ambapo barabara na maeneo ya chini yamefunikwa kabisa na maji mengi ya tope. Inaonyesha athari mbaya za mvua kubwa au ongezeko la maji. Magari na watu watashindwa kupita katika eneo hili.

Mkulima huyu ni mwanume mrefu ambaye amevalia nguo rasmi za wakulima, glovu nyeusi na miwani. Mgongoni mwake amebeba mtungi ama chupa kikubwa ambayo anatumia kunyunyizia mahindi dawa.

Mwanaume aliyevaa barakoa na aliyekunja macho kwa maumivu anadungwa sindano na mkono wa mwanamke. Mwanamke huyo ameinua shati lake na sindano inadungwa kwenye bega la mwanaume.

Kwenye chumba cha kutu na kisicho na ustarehe kuna mwanamme mgonjwa amelala juu ya kitanda cha hospitali, kando yao kuna ubao wa karibu ulio na sahani na kijiko, kichwa chake kimeegezwa na amefungwa bandeji kichwani.

Kuna moshi mkubwa wakijivu unaotoka katika eneo linalo ungua. Inonekana lori kubwa limepinduka kando ya barabara na kufanya ajali. Wakazi wanatembea kuelekea eno hilo kushuhudia ajali hiyo.

Watu wanatembea kwenye mafuriko ya maji yaliyotwama barabarani au kwenya njia. Katika mbele kuna wanaume wawili, mmoja amevaa koti jeusi na shati la kijani na mwingine amevaa sweater ya pinki na kofia. Mwanaume mwenye sweater ya pinki anaonekana amevua viatu vyake na kuvishika mkononi.

Wanawake wanne na mwanamme mmoja wanashikilia mikonga mirefu wakikusanya taka na kuzichoma katika sehemu nyingine. Inaonekana kama wanashiriki shughuli ya usafi katika jiji hilo lao.

Hiki ni kisanduku cheupe cha dawa kinachoonekena kuwa cha azithromycin. Mbele ya kisanduku kuna paketi ya malengelenge ya vidonge vyeupe vitatu ambavyo ni vidonge ya azithromycin.

Pana visanduku viwili vyeupe vya dawa vinavyofanana. Na paketi mbili za malengelenge za vidonge zote zikionyesha dawa ya kutibu malaria. Visanduku vyote vimeandikwa Lumefantrine Tablets na chini yake kuna jina la chupa Lumefin . Kila kisanduku kina mabel ya blue na nyeupe inayofanana na almasi au pembe tatu.

Vyombo hivi vimetengenezwa kwa matango makavu vimetawanyika chini kwenye udongo, baadhi vimepambwa kwa shanga na kamba vingi vina vifuniko kuna chupa moja ya plastiki ya machungwa imeanguka karibu vifaa hivi hutumika kuhifadhia vinywaji.

Hii ni chupa inayo dawa ya virutubisho vya vitamini D kutoka chapa, ya Natures Bounty. Chupa hiyo ni kijani kibichi na ina label nyeupe iliyo na maandishi ya kijani, na manjano.

Chupa hii ndogo ya kioo ina kifuniko cha rangi ya manjano au kijani kibichi ikiwa na lebo iliyoandikwa maneno. Chupa hii inaonekana kuwa na chanjo. Kando yake kuna sindano ya matibabu iliyolala chini. Maanthari nyuma ni buluu isiyo na mwangaza mkali.

Kuna katoni ya vidonge iliyoandikwa tablets miligramu mia tano, pia kuna sacheti mbili ambazo zimeondolewa kwenye katoni hio na zina rangi ya manjano kila kifungio kina vidonge vitano.

Muuguzi huyu katika chumba amevalia barakoa na ana nywele fupi. Amevalia nguo rasmi ya kazi, anamdunga mume sindano ambaye amevalia shati ya manjano. Mume huyo amevalia barakoa.

Ndani ya wodi ya uzazi au kituo cha afya, wanawake wawili ambao ni wauguzi wanatabasamu, wakiwaangalia watoto mapaja ambao wamezaliwa wakiwa wachanga. Mandhari inaonyesha uhangalifu na uzazi.

Kuna chupa fupi tatu za vitamini d tofauti, moja ina rangi ya kahawia ya uwazi na imeandikwa vitamin d three potency na alama ya kuongeza, nyingine ni nyeupe na imeandikwa vitamin d pure, dietary supplement , ya tatu ni nyeupe ikiwa na kifuniko cha buluu, imeandikwa chewable .

Kuna sindano mbili ambazo zimelazwa juu ya meza, na glasi nne za chuma ambazo zinaonekana kua sehemu ambapo sindano hupata dozi yake. Dozi hiyo ni ya chanjo dhidi ya surua, matende, na lumbera

Kwenye tenti hizi mama ambaye amevalia barakoa na miwani anaonekana kutoa sweta lake upande wa mkono moja, anadungwa sindano na muuguzi aliyevalia nguo rasmi za kazi ya uuguzi.

Eneo hili linaonekana kuwa la kipato cha chini, kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati, kuna nyumba moja ambayo imeharibika, na kuna maji mengi machafu yanayotiririka kama ya mto.

Kuna ajali mbaya iliyohusisha lori refu la mafuta. Lori hilo limeharibika sehemu ya kioo cha mbele, na watu wamekusanyika kutazama kilichotokea. Wengi wa watu hawa ni wanaume

Uharabifu mkubwa uliyosababishwa na mafuriko au maji mengi ya mvua umeharibu barabara yenye lami. Sehemu kubwa ya barabara imeanguka na imetawanyika na kuwacha shimo kubwa iliyojaa maji na matope mekundu. Maji yanatiririka kwa kasi chini ya kile kilichokuwa barabara.

Mwanamke mrembo aliyevaa blauzi na jinsi anacheka kwa tabasamu, ana nywele za dreadlocks na anashikilia vitu viwili mikononi mwake, kimoja kati ya hio kina rangi nyeusi na kina ncha ya mviringo.

Wakaazi wa eneo hilo wamekusanyika mahali ambapo kunaonekana kuwa na moto ulioteketea kila kitu kwani sakafu imejaa mazizi meusi. Watu wamefika kutazama hali hiyo na eneo hilo linaonekana kuwa la kipato cha chini, kuna wanawake, watoto na wanaume ambao wamekusanyika.

Picha mbili za dawa rangi ya buluu zimewekwa juu ya meza , zina vifuniko vya rangi mbili, kijani na bluu vina maandishi jinsi ya kutumia dawa hizo picha hiyo inaonekana imechukuliwa hospitalini au zahanati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amevaa apron nyeupe kama ile ya jikoni, anashikilia chupa mbili za plastiki ambazo zinafanana na chupa za dawa huku akitazama upande wa kushoto.

Virutubisho viwili vya madini ya chuma kimoja kiko kwenye katoni na kingine kiko kwenye chupa yenye kifuniko cheupe , kilicho kwenye katoni kimeandikwa kina vidonge mia na ishirini vya virutubisho vya ioni kilicho kwenye chupa kimeandikwa nacho kina virutubisho mia na ishirini cha ioni.

Katika kampeni ya chanjo , kuna hema lenye wahudumu watatu walio vaa apron ya manjano wakitoa chanjo ya mdomo kwa watoto . Mwanamke mmoja amemleta mtoto wake apate chanjo , huku akiwa amembeba mtoto mchanga mwingine mikononi mwake.

Mwanamke aliyehitimu na aliyevaa uproon amesimama akihutubia wanawake wajamii ya kimasai walio keti chini kwenye nyasi. Inaonekana wanaelekezwa au kushirikiana taarifa muhimu.

Chupa hii ya dawa ina rangi nyeupe, ikiwa na kifuniko cheusi cha rangi nyekundu. Imeandikwa Iron na ina vidonge sitini. Husaidia kupunguza uchovu na hali ya kuchoka, pamoja na kuchangia katika utengenezaji wa siri za damu.

Daktari mweupe asiye na nywele amevaa aproni ya buluu na anashirikiana na muuguzi katika kazi ya kitaibu, wote wawili wamevaa barakoa kuonyesha tahadhari na usafi wa hali ya juu wamesimama karibu na mgonjwa kana kwamba wanatekeleza utaratibu maalum na matibabu.

Mlinzi amevalia barakoa na nguo zake za kazi, huku kama buti. Ananawa mikono kutokea kwenye tenki, na kuna sabuni katika mkono wake wa kushoto.

Daktari huyu ni wa meno na ana mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno. Kiti ni cha rangi ya bluu na nyeupe. Daktari wa meno amekiti pele hakiwaanashika kalamu na karatasi. Daktari anatabasa mzuri. Wote wawili wanatazamana.

Kwenye uwanja wa uwazi wenye nyasi ndefu, mwanaume anainua mikono yake huku wadudu wakiruka angani kote, mbele yake kuna kichaka chenye miti ya kijani kibichi.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wakiwawamesimama karibu na mgonjwa anayefanyiwa mazoezi ya kujua kutembea au kurejesha nguvu mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke amefungwa kwenye kifaa ambacho kinashikilia kiwiliwili na anaonekana akishikilia vishikio viwili vya chuma. kuna mtaalamu mwingine wa afya nyuma yake.

Hawa ni wataalamu watatu wa matibabu, wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji, kofia za upasuaji na barakoa. Wote wameinama juu ya mgonjwa ambaye amelala chini ya taa kali za upasuaji na mikono yao imevalia glavu na klazi kwa makini kwenye eneo la upasuaji.

Mukusanyiko wa bidhaa kathaa za mimea au dawa mbadala, zilizo wekwa mbele ya bango la kielimu la anatomia ya binadamu. Bidha hizi zina lebo zenye majina ya kiswahili na kingereza zikionyesha madai ya manufa ambalibali ya kiafya.

Kopo la plastiki la kijani kibichi lina kifuniko cheupe juu yake. Maneno yaliyoandikwa juu yake ni ngiri sugu, dawa ya kikohozi na kifua. Tafsiri yake kwa kingereza, ikimaanisha, inasaidia kifua kilichobana.

Sindano imelazwa mbele ya chupa mbili za glasi ambazo ndimo dawa inatoka, moja ya chupa hizo imeandikwa chanjo cha homa ya manjano kwa maandishi wazi, kando ya chupa hizo kuna chupa nyingine ya plastiki ya uwazi kabisa.

Vifaa viwili vimewekwa juu ya uso wa kijivu, kimoja kinafanana na sindano na kingine ni chupa ambayo sindano hio itachukua chanjo kutoka ndani yake, sindano hio ina rangi ya uwazi.

Mkulima huyu anapiga dawa, mwanamme huyu amevaa koti lenye kofia amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni .Ananyunyizia dawa kwenye shamba la kijani maji yanaruka kutoka kwenye kifaa ,ni shughuli ya kilimo anga linaonekana wazi mazingira ni ya mashambani.

Maji imefurika kila mahali, eneo hili ina maji ambayo sio masafi, wanaume wawili wanasaidiana kuskuma bodaboda ili mtu mmoja aweze kuvuka maji hiyo na amebeba mitungi.

Mwanamke yuko kitandani hospitalini na amejifungua hivi punde. Kwani bado amevaa nguo za hospitali. Anatabasamu huku akimwangalia mtoto wake kwa upendo. Kuna neti imeninginia juu ya kichwa chale na kitanda kimefunikwa kwa shuka jeupe.

Watu hawa wamevalia mavazi maalum ya kinga, katika eneo hili ili kushughulikia tharura ya kiafya au majanga ya kibiologia, wanafanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa ya muda, hapa panaumakini mkubwa na tahathari inayohitajika katika hali hatarishi.

Mazingira haya yamefurika sana, maji imefika mipaka ambayo imefunika ukuta, miti na hata gari, gari hili lina ushindikano kupita kwenye maji haya.

Mama huyu ana nywele fupi na amevalia shati la waridi. Nyuma yake kuna nguo zilizoanikwa kwenye kamba, kana kwamba kukauka. Mama huyu anatabasamu anapoona maji inaingia kwenye mtungi wake kutoka kwenye mfereji.

Hili ni eneo la chanjo la watu wazima katika kituo cha afya au ukumbi wa jamii au kampeni kubwa ya chanjo, hapa pana utaratibu, umakini, umuhimu wa afya ya umma hasa katika muktadha wa kampeni za chanjo.

Kwenye shamba la mahindi, pana shuhudiwa hali ya kushangaza ambapo panzi wengi wamejaa katika bochi moja la mahindi. Wamejikusanya kwa wingi katika sehemu moja ya ganda la mahindi, kana kwamba wanakula au kuharibu zao hilo.

Mwanaume huyu anasafisha. amevalia shati jekundu na surali nyeusi. anatumia ufagio na ndoo nyekundu. anafagia karibu na ukuta wa jengo. Ukuta unamichoro na ujumbe. Ujumbe moja unasema maji yalio mazuri. Mwingine unasema hapa nipa kuosha mikono. Inaonekana kama shule au kituo cha jamii.

Huyu ni mtaalamu wa afya anayevaa koti jeupe la daktari, kinyago chini ya kidevu chake na tochi kichwani, anachunguza au kurekebisha kifaa cha matibabu kinachoonekana kama autoscope au ya macho, kifua chake kina beji ya jina la rangi ya dhahabu.

Eneo hili limejaa maji, ni mafuriko. Watu wawili wanatembea kwenye maji. Wote wanashikilia vijiti. Wanavuka eneo lenye nyumba. Nyumba zimeezekwa kwa bati. Zina kuta za matopoe na miti. Miti imezama kwenye maji.

Kundi la watu wanne katika mazingira ya nje, labda karibu na biashara ndogo au kituo jamii. Wote wanne wamevaa barakoa za uso, jambo linaloashiria tahathari za kiafya, uwezekano mkubwa zinazohusiana na janga la Covid .

Hii ni mikono miwili ya mtu mzima, ikishikilia chupa ya dawa na kutoa vidonge. Mkono mmoja unashikilia chupa ndogo, ya uwazi iliyojaa vidonge vya rangi ya dhahabu. Vidonge hivi vinaonekana kuwa vidonge vya mafuta ya samaki, kama vile vitamini D.

Nyuma kuna mwanamke anayembeba mtoto wake ambaye ameletwa katika kituo cha chanjo, mwanamke anayetoa chanjo amevaa aproni ya manjano na kijani, huku akiwa ameshika sindano juu kwa mkono.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la mabara, barakoa na miwani, anaingiza sindano kwenye chupa ndogo, kana kwamba ina hifadhi dawa ya kudungwa. Chupa hiyo ni nyeupe.

Daraja limevunjika na eneo lenye matope limeachwa wazi, maji yakitiririka kuelekea upande mwingine wa barabara, wakaazi wamekusanyika upande wa pili kushuhudia tukio hilo la ajabu.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa umeshikilia chupa mbili za dawa na pakiti ndogo ya vidonge. Chupa ya kwanza ya kushoto ni nyeupe na ina kofia nyekundu. Chupa ya pili ni nyeupe na ina kofia nyeupe. Ina label ya rangi ya kijani na baadhi ya maneno inaonekana. Nyuma ya chupa hizo kuna pakiti ndogo ya plastiki iliyo wazi.

Kuna chupa ndogo za dawa zilizo tandazwa chini. Chupa hizi mbili zina vifuniko vya kijani na buluu. Zinaonekana kuwa chanjo za surua matende na rubela. Zimepangwa juu ya usuli wa kijivu.

Chupa hii fupi na pana ya dawa, ina rangi nyeupe na imefungwa ni mifuniko cheupe cha mviringo imeandikwa Ibuprofen na ina mistari inayowakilisha nambari ya mfululizo wa dawa hiyo. Nyuma yake kuna chupa zingine tatu zilizosawa.

Mkulima anapulizia dawa kwenye shamba la mpunga mengine yanayokuwa kwenye maji na ingine imejaa maji, mwanaume amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu, suruali, kofia ya majani na buti, mkulima anapulizia ukungu mweupe au ukungu wa dawa kwenye mimea, shamba ni tambarare na kubwa.

Kutoka kituo cha afya au kampeni ya chanjo, mtaalamu wa afya anampatia mtoto chanjo mchanga huku mama yake akimshikilia kwa uangalifu, anaonyesha umuhimu wa afya ya umma na uhuduma za kinga.

Wanawake wawili wanatabasamu na kuonyesha ishara ya kupona. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti ana nywele fupi sana au hana nywele kabisa, na amevaa fulana nyeupe ambayo nembo ya Lake D. Anatoa kidole gumba juu kuashiria kukubali.

Mwanamke amesimama katika eneo lenye udongo akionekana akiwa amevaa nguo ndefu yenye michoro na kitambaa cha kichwa chenye rangi ya waridi, anaonekana kutazama mbele na uso wake unaonyesha umakini.

Katika eneo la mashambani wakaazi wamesimama kwenye mstari wakiwa na madumu yao ya plastiki wakisubiri zamu yao ya kuchota maji, chanzo cha maji kipo kwenye jengo dogo lenye rangi nyeupe na buluu.

Mtu amevaa suti ya kinga ya buluu, glavu nyeupe na barakoa ya gesi yenye miwani ya kinga. Mtu huyu anonekana kufanya kazi katika mazingira ya viwandani. Anashikilia makopo mawili makubwa ya plastiki. Kopo la kushoto lina rangi ya njano na lina alama ya fuvu na mifupa. Kopo la kulia lina rangi ya buluu na lina alama sawa ya fuvu na mitupa. Nyuma kuna mashine za viwandani.

Wanaume wawili wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga pamoja na glovu za buluu wakionekana makini katika kazi yao, mmoja wao ananyunyizia dawa kwenye ukuta wa nyumba, huku mwenzake akipanguza sehemu ya jengo.

Hii ni tangazo ya suluhisho la maumivu ya kichwa, dawa inayodai kutibu na kumaliza kabisa maumivu ya kichwa, kupoteza fahamu, kipanda uso na kizunguzungu cha mara kwa mara huku likimtaja daktari Ismail na namba yake ya simu.

Kwenye maabara, mwanume aliye glovu za buluu na koti jeupe la maabara anachunguza sampuli za rangi nyekundu kwa makini kana kwamba anafanya uchunguzi wa kitabibu au kisayansi.

Kwenye shamba hili la mboga, mwanaume aliyevaa aproni nyeupe kuanzia kichwani hadi miguuni, anabeba mtungi wa plastiki na anamwagilia dawa kwenywe mimea, kana kwamba anazuia magonjwa na wadudu.

Katika chumba cha daktari, muuguzi aliyevaa aproni nyeupe na barakoa anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa na mdomo wazi. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa mwanaume, mwenye kichwa kilichonyolewa kabisa.

Mwanamke huyu wa kimasai amevaa nguo za kitamaduni za manjano na nyekundu, zenye mapambo ya shanga nyingi shingoni, na mikononi. Akiwa ameketi kwenye kiti cha buluu. Anaonekana akipokea sindano labda chanjo, kwenye mkono wake wa kushoto. Mikono yake miwili imeegesha usoni mwake.

Chupa hizi tatu ni za virutubisho, zimepangwa sambamba. Chupa ya kwanza ina lebo manjano na nyeupe, chupa ya pili ni nyeupe kabisa, chupa ya tatu ina lebo ya kahawia. Kila chupa ina maelezo yake ya virutubisho.

Wanaume na wanawake wamekusanyika mbele ya kituo cha maji, watu hawa wanafurahia kwani inaonekana kama maji imekuja hapa mara ya kwanza, kuna watu weusi na weupe kama wale wazungu.

Mfanyikazi wa afya, amevaa koti jeupe la daktari na glavu, akimchoma sindano au kumpa chanjo mtoto mchanga. Mama wa mtoto aliyevaa nguo yenye luwaza, anashikilia mtoto wake kwa uangalifu, na anaonekana kumtazama mfanyakazi wa afya akimhudumia mtoto.

Mwanamke wa eneo hilo aliyefunika kichwa chake , amemleta mtoto wake anayelia kwenye kituo cha wauguzi . Muuguzi naye pia amefunika kichwa chake kana kwamba ni mkaazi wa eneo hilo na amevaa koti la maabara huku akimhudumia mtoto huyo.

Hii katika hospitali , inaonekana kuwa chumba cha kulelea watoto njiti. Muuguzi aliyevaa gauni la buluu na stethoscope shingoni anamhudumia mtoto aliye juu ya godoro akimfunika kwa shuka ya rangi nyeupe na ya waridi .

Mama huyu aliyeketi kwenye kiti amebeba mtoto wake kijana, ameleta mtoto wake katika kituo cha kuchanja, nesi ambaye anainama kumshughulikia mtoto anataka kumchanja mtoto, wanaume watatu wamewazingira mama na nesi.

Chupa hii ni ya dawa, iko imelala kando. Vidonge vingi vya vyekundu vimetakapaa. Vidonge vimezagaa juu ya meza ya mbao. Kofia ya chupa ni ya dhahabu. Kuna kipimo cha kupima karibu. Inaonekana kama dawa za kunywa.

Hizi ni dawa za asili au mitishamba kutoka kwa kampuni ya tiba, bidhaa hizi ni pamoja na sabuni na mafuta. Katikati ya picha vipande viwili vya sabuni vya rangi ya kijani iliyokolea vikiwa vimefungashwa kwa karatasi yenye lebo nyeupe. Kwenye lebo ya sabuni imeandikwa tiba. Chini ya jina kuna maelezo ya faida zake na jinsi ya kuitumia.

Chini ya ngazi, kuna meza iliyopangwa na vifaa vya matibabu, pamoja na chupa mbili za maji. Mtu mmoja aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga, barakoa, glovu na neti ya nywele, yupo karibu na meza hiyo.